Zizi la ng'ombe ambalo limejengwa mlango wake ukiwa umepigwa rangi ya kijani kibichi, chuma zikiwa zimepigwa mzunguko wa duara ng'ombe hao wenye rangi nyeusi yenye michirizi meupe rangi nyekundu wakikula nyasi kutoka mahali wanaishi zizini mwao.

Mama mmoja aliyeketi chini akiwa amejifunika shuka na akiwa ameshuka nywele yake akikamua ng'ombe kwa chupa ya rangi ya nyeupe, ng'ombe huyu mwenye rangi ya nyeusi na nyeupe, nyasi ikiwa ni ya rangi ya kijani.

Wanaume wawili waliovaa dastikoti ya rangi nyeupe, barakoa ya rangi nyaupe. Iyaneti za rangi nyeupe wakiwa wameshkilia mtungi wa maziwa, wakiuweka kwenye mashina ya kupima maziwa rasmi, wakiwa wakichunga na kichungi cha rangi ya manjano. Ukuta uu ukiwa wa rangi nyeupe na mashini hiyo ikiwa imewasha taa nyekundu.

Wanakijiji kutoka kaunti moja ya Kisii wakipanda migomba ya ndizi barabarani kufuatia barabara hiyo kutotengenezwa kwa muda, kando yao ni miti mingi yenye matawi ya kijani kimbichi na nyasi ambayo iko kwa barabara na watu wengine wanashirikiana ili kuhakikisha kwamba wamepanda ndizi hizo kwa barabara ili kusinikiza wafanyibiashara na wanasiasa kutengeneza iyo barabara.

Wakulima wa maziwa wakileta maziwa wa kupimwa ili kuonekana kama huwa wanachanganya na maji, watumizi hawa waliovalia barakoa nyeupe na kanzu zao nyeupe vichwani wamefunga vitambaa vyao vyeupe wakihakikisha kwamba maziwa hayo yako kiwango moja inayohitajika kutumika kwa wanadamu.

Duka ambalo limechorwa ng'ombe ukutani, kwa rangi nyeupe na rangi ya samau, Mzee mmoja akiwa alivalia kofia nyeupe na dust coat nyeupe na mwingi akiwa amevalia ovaroli ya rangi nyeusi, wakisimama mbele ya ya mitungi ya maziwa ambayo imeletwa dukani kuuzwa.

Sokoni mahali ambapo ndizi na bidhaa zingine zinauzwa, ndizi zikiwa ni za rangi ya manjano zingine zikiwa za rangi ya kijani kibichi kuna pilipili hoho, kuna vitunguu, kuna vitunguu saumu, kuna nyanya, kuna hata tikitimaji.

Nyasi ya kijani kibichi refu, miti mirefu yenye majani mengi, migomba ya ndizi yenye majani ya kijani kibichi na katikati kunaonekana kumelimwa na kana kwamba ni kaburi ama ni asali ya kupanda mbegu.

Gurudumu la gari limewekwa chini ndani yake kumewekwa nyasi ambayo ng'ombe wanakula . Ng'ombe hao wote wanne wako na rangi nyeusi na michirizi ya rangi nyeupe wakiwa wamesimama na yake kuna zizi la ng'ombe ambayo ng'ombe hawa wanaishi , nyasi kando ya hilo gurudumu ni la kijani kibichi.

Wazee wawili wakiwa na pikipiki wamesimama kando ya barabara pahali wameegesha pikipiki yao, mitungi ya maziwa ikiwa kando chini mingine ikiwa juu ya pikipiki mzee moja akijaribu kumwaga kucha za maziwa hayo katika mitungi hiyo, kando yao kuna miti na baranara ambayo bado haijalimwa vizuri na kuwekwa lami.

Migomba ya ndizi yenye mandizi marefu ambayo hata mtu mmoja hawezi kuyabeba. Majani ya kijani kibichi, na ndizi zenyewe ni za rangi ya kijani kibichi. Bustani ikiwa imepaliliwa na majani ambayo yamekauka yakiwa yamerushwa chini bustani.

Shamba yenye miche midogo na mikubwa ya mgomba ya ndizi . Miche ambayo iliyokandwa ikiwa na matawi mengi zaidi ya kijani kibichi kuonekana miwa imepandwa pembezoni , imepaliliwa vizuri na kuwekwa vizuri isije kuharibika. Kwa upande Ile mwingine, anga linaonekana likiwa safi, mawingu yakiwa ni meupe na anga likiwa rangi ya samawati.

Ndizi mbili zikiwa juu ya meza ya rangi nyeupe, zilikiwa zimepasuka na ndani yao ni rangi nyeupe, na ngozi ya ndizi ni rangi ya manjano, na pia kuna rangi nyeusi ambayo iko pande ya mbele ya ndizi hizo ambazo zimekua tayari kwa kula.

Mwanaume mmoja anayekamua ng'ombe akiwa amevalia kofia ya rangi nyeupe yenye michirizi ya rangi ya samawi ng'ombe yenye rangi nyeusi ya michirizi meupe akikamuliwa maziwa akiwa ameketi chini.

Bustani humu kuna aina ya miche mbalimbali yote ikiwa ya rangi kijani kibichi ikiwa nyasi, migomba ya ndizi yenye matawi ya kijani kibichi, ng'ambo ile kuna miti inayoonekana kwa mbali, mawingu nyeupe na rangi ya samawati yanaonekana angani yakiwa yamekaa.

Migomba ya ndizi ikiwa bustani ikiwa imewekewa mbolea, bustani hilo limeweza kulimwa na kupaliliwa vizuri, migomba iko na matawi ya rangi kijani kibichi na mengine yakiwa yamerarukararuka na kwa umbali maji yanaonekana kwenye bustani lile.

Mama mmoja mwenye nguo nyeusi ya mchirizi nyeupe akiwa ameketi ndani ya mahindi katikati na maharagwe ambayo yamemea mchake, nyuma yake jua imechomoza na miti inazunguka shamba hilo la mahindi.